Kundi la wamama mmoja akiwa ameketi akitoa elimu ya vitendo ya ushonaji wa nguo akitumia cherehani huku wengine wakiwa wamesimama na kumtazama kwa makini; wote wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni la kabila la wamasai.

Mwanamke akiwa amesimama katika korido ya duka, ambalo linauza vitabu mbalimbali. Vilivopangiliwa katika rafu za mbao, zilizopo ndani ya duka hilo.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi yaliyo na jengo kubwa la ghorofa mbili linalotumika kama madarasa kwa ajili ya kufundishia. nje kukiwa na miti mirefu na bustani nzuri iliyo na majani ya rangi ya kijani.

Kitabu cha somo la baiolojia ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa sekondari maalumu kwa kidato cha nne, kikiwa ni cha toleo la tano chenye picha ya daktari akiwa anamsikiliza mgonjwa aliyeketi upande wa pili.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani wakiwa katika chumba cha darasa, ambacho kina wanafunzi kila mmoja, aliyekaa peke ake akiwa anafanya mtihani.

Mazingira ya shule ya sekondari yakiwa na jengo refu la madarasa lenye madirisha ya vioo, nje kukiwa na viti au sehemu maalumu zilizotengenezwa maalumu kwa ajili ya kukalia, ili kufanya majadiliano mbalimbali au kupumzika.

Chumba cha maabara ambacho kinatumika na wanafunzi wa shule ya sekondari, kufanyia mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi. Vikiwa na meza refu ambazo zina mabomba ya maji, yaliyofungwa kwenye meza hizo.

Walimu wawili wa kiume wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama nje ya jengo la madarasa, wakiwa wanakagua mitihani iliyohifadhiwa vizuri katika bahasha na kuwekwa juu ya meza.

Mwalimu wa shule ya sekondari akifanya uchunguzi wa kisayansi, kwa kuchanganya kemikali zenye rangi tofautitofauti zimeifadhiwa katika chupa zilizoko juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa wakiwa wanafundishwa kwa kutumia projekta ambayo inakuza maandishi kutoka katika kompyuta mpakato nakuyamulika katika kitambaa maalumu.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, ndani ya darasa. Wengine wakiwa wana kompyuta mpakato mezani, madaftari na kalamu wakiandika vitu wanavofundishwa. Mwalimu wao lakini akiwa anatumia kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile: simu za mkononi, madaftari na kalamu pamoja na mikoba, ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo.

Wanafunzi wa chuo wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wamevaa majoho marefu, kila mmoja akiwa na nyuso ya furaha, wakirusha kofia juu, kumaanisha kuwa wamehitimu mafunzo yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi kwenye vimbweta wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, simu za mkononi, pamoja na mikoba ya kuwekea vitu vidogovidogo.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, wakimsikiliza kwa makini huku wakitazama maandishi makubwa yaliyopo ukutani ambayo yamekuzwa kwa kutumia kifaa kinachoitwa projekta.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, wakiwa wanamskiliza kwa makini wengine wakiandika wanachofundishwa katika madaftari kwa kutumia kalamu.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo walioketi katika madawati huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, chupa za maji na kalamu wanazotumia kuandika kile wanachofundishwa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa kubwa lenye madirisha yanayoingiza mwanga wa kutosha, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu; wengine wakiandika wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, kukiwa na vifaa mbalimbali vya matengenezo wakiwa wanapenwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kompyuta ya mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa elimu ya utengenezaji wa kompyuta pamoja na namna ya kutumia programu mbalimbali, ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Kijana wa kike ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa katika karakana yenye vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika katika mategenezo ya vifaa vya kieletroniki ikiwa ni pamoja na vifaa vya kufungulia, vya kuchomelea na vya kupima umeme.